Duka la kuuza nguo linaonekana kuwa na mlango wazi unaoalika wateja kuingia. Ndani kuna nguo mbalimbali ambazo zimepangwa kwa rafu kwa utaratibu. Mabango yenye matangazo yanaonekana ndani ya duka. Sakafu ya duka na eneo linazungukwa limefunikwa na vigae vinavyong'aa. Mwanga mkali unatoka kwenye taa za dari ukiangazia bidhaa zinazouzwa. Watu wachache wanaonekana wakitemeba nje ya duka.

Ndani ya duka la uuzaji wa nguo. Nguo nyingi zimepangwa kwenye hangiri zinazoning'inia. Rangi mbalimbali za nguo zinaonekana. Baadhi ya nguo zimevalishwa kwenye sanamu za nguo. Rafu zilizo juu zina nguo zilizokunjwa. Mwanga unaangazia nguo vizuri ndani ya duka hii.

Sehemu ya ndani ya duka la kuuza nguo inaonekana Kwa wazi kupitia mlango ulio na vioo. Ishara kubwa ya kuonyesha jina ya duka inaonekana katika sehemu ya mbele ya duka. Nguo zinaonekana kuwa zimepangwa Kwa unadhifu na zimepangwa kwenye rafu. Kuna televisheni kadhaa katika sehemu ya ndani zinazoonyesha picha tofauti tofauti.

Rafu nyeusi inaonekana kuwa imepangwa nguo nyingi zilizo na rangi mbali mbali na zingine zenye michoro. Nguo zimejaa tele na na rafu inaonekana kuwa ya chuma na kuna ukuta wenye muundo mistari nyuma yake sakafu inaoneka kuwa na nyeupe.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la nguo. Kuna sanamu zilizovalia nguo mbalimbali. Nguo zimepangwa kwenye rafu tofauti. Sakafu inaonekana kuwa safi na taa zinang'aa. Inaashiria duka la nguo la kisasa.

Duka la nguo laonekana kuwa wazi na nguo zimepangwa vizuri ndani katika mlango kuna maandishi yanayo onyesha jina la kampuni ya duka hili ambalo ni woolworths. Mtu anaonekana akiwa ndani ya duka labda mteja au mfanyi kazi picha inatoa taswira la duka la kisasa la nguo.

Rafu nyeupe zimewekwa ukutani zikionyesha bidhaa mbalimbali, zimepambwa na mitindo. Kuna mikufu mieusi na yenye rangi, herini zinazongaa na pochi aina tofauti. Mkoba mmoja mweusi unaonekana chini kabisa. Juu ya rafu kuna viatu vya rangi ya fedha. Taa zinatoa mwanga mzuri kwenye bidhaa, zikionyesha umaridadi wake.

Duka la kuuza nguo na mifuko. Mifuko ya rangi mbalimbali imepangwa juu. Nguo zimetundikwa kwenye rafu nyingi. Baadhi ya nguo zimekunjwa na kuonekana mwingi. Inaonekana kuna bidhaa nyingi zilizopangwa. Duka hili linauza vitu za mitindo.

Ni sehemu ya ndani ya duka ya kuuza nguo. Ina nguo nyingi ambazo zimepangwa katika rafu. Bei za nguo zimeandikwa kwenye mabango kwa kutumia rangi ya manjano. Nguo za kila aina zimechanganyika humu. Ni mahali pa kupata nguo kwa bei nafuu.

Sehemu ya ndani ya duka ya ukuzaji nguo. Unaonekana ukiwa na nguo ambazo zimepangwa kwa unadhifu. Kuna maandishi katika juu yanayoeleza maelezo zaidi kuhusu manguo hayo. Nguo hizi zina rangi tofauti tofauti.

Sehemu ya ndani ya duka. Lango linaonekana kuwa wazi. Nguo zimetundikwa ndani. Milango ya kioo inaonyesha bidhaa zote. Nguo za rangi tofauti zinaonekana humu ndani. Duka linaonekana kuwa safi na kupangika vizuri. Mbele ya duka ni pana na wazi.

Suti za kiume zimepangwa kwenye hangiri, ndani ya duka. Juu kuna suti tano za rangi tofauti. Chini kuna mashati miingi ya rangi mbalimbali. Baadhi za suti zina tai zenye rangi angavu. Mwanga unaangazia nguo vizuri kutoka juu, ukuta wa nyuma unaonekana kuwa na rangi wa kahawia.

Sehemu ya ndani ya duka ya kuuzia nguo inaonekana ikiwa na mashati, suruali na koti zilizoning'inia. Mashati mengi yamekunjwa na kuwekwa kwenye rafu, kuna refu kubwa iliyojaa mashati ya rangi tofauti. Hali ya ndani ya duka inaonekana kuwa safi na yenye mpangilio.

Sehemu ya ndani ya duka la kuuza nguo inaonekana ikiwa ndogo na zina nguo mingi zilizopangwa katika rafu kwa njia safi na nadhifu. Ukuta unaonekana umepambwa na matofali bandia. Nguo hizi zina rangi tofauti na za aina tofauti tofauti.

Sehemu ya ndani ya duka la kuuza bidhaa mbalimbali inaonekana ikiwa na mifuko zikiwa zimepangwa kwenye rafu. Kuna bidhaa zenye rangi ya kahawia na mifumo tofauti. Rafu zimepangwa kwa mitindo ya ngazi inaweza kuwa ni duka la zawadi au nguo. Bidhaa zimeonyeshwa vizuri.

Sehemu ya ndani ya duka la uuzaji wa nguo unaonekana ukiwa na nguo zilizopangwa kwenye rafu. Nguo hizo zina rangi za mitindo tofauti. Zimenyongwa vizuri kwa kutumia kamba. Zinaonekana ni za kuuza au kuonyesha. Kuna nafasi kidogo chini ya nguo hizo. Inawezekana kuwa ni duka la nguo.

Duka la nguo lianonekana wazi. Nguo za aina mbalimbali zimetundikwa. Zina rangi tofauti, nyingi maridadi. Sakafu ina vigae vyenye muundo. Nguo zimepangwa vizuri kwenye vinara. Inaonekana ni duka la kisasa lenye bidhaa nyingi.

Duka la uuzaji la nguo limejaa nguo za mitindo mbali mbali. Raki zimepangwa vizuri kurahisisha wateja kuchagua. Mavazi ya kike na ya kiume yanaonekana kwenye sehemu tofauti, mifuko na mabegi pia imepangwa juu ya meza. Mwanga wa dirishani unaifanya duka hili la kuuza nguo kuwa na mwonekano safi. Hii ni sehemu nzuri ya kununua nguo za kisasa.

Duka la nguo lililopewa jina la Vivo, linaonyesha mavazi mbalimbali ya wanawake. Kuna matangazo ya punguzo katika mavazi haya. Mpangilio wa duka ni nadhifu na wa kuvutia. Picha imechukuliwa kutoka nje ya duka ikionyesha mlango na madirisha. Rangi nyekundu inatawala katika muundo wa duka hili.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo. Rafu zimejaa nguo za aina mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri. Kuna sanamu za watu ambao zimevalishwa nguo tofauti. Taa zinaangaza vizuri zikionyesha bidhaa zinazouzwa. Mazingira yanaonekana kuwa ya kawaida kwa duka la rejareja la nguo.

Sehemu ya ndani ya duka linaonekana wazi. Jina la duka linaonekana ukutani. Nguo zimepangwa kwenye rafu la uzio. Kuna mwanga mwingi ndani ya duka. Mteja mmoja anaonekana humu ndani. Nguo za aina mbalimbali zimeonyeshwa.

Sehemu ya ndani ya duka ya uuzaji wa nguo unaonekana ukiwa na nguo nyingi ambazo zimepangwa katika rafu. Fulana nyeusi inaonekana kuwa na mchezaji. Nguo zingine za aina mbalimbali ziko karibu. Duka linaonekana kuwa la kisasa. Taa ndogo linaning'inia juu. Kuta zinaonekana kuwa safi na zimepambwa.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo la kisasa. Inaonekana ikiwa na nguo nyingi zilizo kwenye rafu. Pazia ya zambarau inaonekana katika sehemu ya nyumba. Kuna bango lenye kuonyesha upungufu wa bei za nguo hizi. Nguo za aina mbalimbali zinaonekana zikiwa na rangi tofauti. Duka linaonekana maridadi na safi mno.

Nguzo ya matangazo inaonekana. Mashati yamewekwa mezani. Rangi mbalimbali za mashati haya zinaonekana. Kuna punguzo la bei kwa asilimia. Nguo nyingi zimetandazwa juu ya meza hii. Duka linaonyesha bidhaa mpya.

Gari lenye rangi ya kijivu inaonekana ikiwa imeegeshwa kando ya nyumba labda duka. Nambari ya usajili ya gari hii inaonekana kwa uwazi. Gari hii lipo katika barabara iliotengenezwa kwa mawe yakufinyanga. Jua linaonekana likiwaka vyema. ikiakisi gari, ikionekana kuwa jipya.

Watu watatu wanaonekana wakitabasamu, wanaume wawili na mwanamke mmoja. Mmoja anaonyesha kiti kwenye kibao au rununu. Mwanaume amevaa suti maridadi. Gari linaonekanaa kando yao. Inaonekana kuwa wanafanya biashara au mjadala. Wote wanaonekana wakifurahia.

Gari ndogo lililo na nambari ya usajili ikionekana kwa wazi. Ina rangi nyeupe ing'arayo. Imeegeshwa kwenye barabara ya kifusi. Ni gari maridadi linalofaa mjini. Kando yake kunaonekana kuwa na ukuta wenye rangi ya kijivu. Milango minne inaonekana kwa uwazi na magurudumu pia mawili yanaonekana.

Magurudumu mengi ya rangi nyeusi yamepangwa kwa safu karibu sana. Kila gurudumu lina muundo wa michoro mingi juu ya sehemu ya nje yake. Magurudumu yanaonekana kuwa mapya na hayajatumika kamwe. Yamepangwa kwa utaratibu mzuri yakijaza sehemu kubwa ya picha.

Magari mengi yameegeshwa yamepangwa kwa safu ndefu. Kuna magari ya rangi tofauti tofauti inakaa kama katika uwanja wa maegesho inaeza kuwa sehemu ya kuuza magari. Magari yote yanaonekana kuwa mpya au yaliyotumika kidogo.

Gari kubwa lenye rangi jeusi linaonekana kwa wazi, limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho. Dirisha kubwa linaonekana nyuma ya gari hili. Rangi yake nyeusi inameremeta mno, kuonyesha kuwa ni gari jipya. Ina magurudumu makubwa na ya kuvutia. Magari mengine pia yanaonekana kando na nyuma ya gari hii kwa umbali.

Magari kadhaa yameegeshwa nje. Kuna watu wamesimama karibu na magari. Gari la mbele lina rangi nyeusi. Nyuma yake kuna miti mirefu. Watu wengine wamekaa chini na magari mengine pia yanaonekana nyuma. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili.

Basi la shule la rangi ya manjano inaonekana likiwa kando ya basi jingine jeupe. Ziko ndani ya jumba kubwa la kiwanda. Mabasi haya yanaonekana kuwa baado hazijakamilika. Kuna muundo wa paa wa chuma. Huu ni mchakato wa kutengeneza mabasi.

Gari la kifarahi la kijivu linaonekana limeegeshwa katika sehemu ya uwanja. Nyuma yake kuna magari mengine ya rangi ya nyeusi na mengine mawili ya nyeupe. Kuna watu wanaonekana wakitembea katika sehemu ya katikati. Sehemu ya nyuma ina miti ya misonobali ambayo ni mirefu mno. Sehemu ya chini ina nyasi ya kijani kibichi.

Gari jeupe la Toyota inaonekana katikati ya barabara. Inaonekana kuwa katika hali nzuri na safi na dirisha nyingi upande wa abiria ikionyesha kuwa ni la kubeba watu. Asili inaonyesha anga la buluu na mimea ya kijani kibichi katika upande wa nyuma. Kwa ujumla picha inatoa taswira ya gari la kisasa lenye matengenezo mazuri.

Gari linaonekana kuwa na milango yake ikiwa imefunguliwa wazi. Sehemu ya ndani inaonekana na gari linaonekana kuwa katika hali nzuri. Mandhari inaonekana kuwa nje. Kando ya gari hili ambalo milango yake imefunguliwa, kuna gari jingine jeusi ambalo limeegeshwa.

Mwanaume anaonekana akimwagilia gari rangi kwa kutumia mashine ya kupulizia maji. Gari hili linaonekana kua jekundu na halijakamilika. Milango na viti vya ndani viko wazi. Anaonekana kua fundi anayerekebisha au kurekebisha magari. Amevalia kofia ya kijivu na fulana ya kijivu pia. Kuna lori katika sehemu ya nyuma ambayo inaonekana kua imeegeshwa.

Sehemu ya ndani ya gari inaonekana ikiwa wazi. Kuna viti vilivyopangika vizuri. Madirisha yanaonekana wazi pande zote za gari hili. Kuna nafasi ya kutosha ndani. Viti hivi vinaonekana kuwa na rangi ya kijivu. Milango ya nyuma imeweza kufunguka. Ni gari kubwa la abiria.

Gari ya rangi ya samawati na chini nyeupe. Kuna ngazi na mizigo juu ya paa ya gari hii. Tairi ya ziada imewekwa nyuma. Gari limeegeshwa kando ya barabara likiwa pekee yake. Inaonekana tayari kuwa safari ndefu.

Magari manne yamepangwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi, labda kati soko la magari. Kuanzia mbele kuna gari lenye rangi ya samawati iliyoiva, nyuma yake kidogo kuna gari jingine la rangi nyeusi, kuna magari mengine mawili meupe yanayo onekana nyuma ya hayo mawili ya mbele. Magari yote yemeegeshwa vizuri na yanaelekea upande mmoja, nyuma yao kuna miti na majani mengi.

Magari mengi ambayo yameegeshwa kando, yanaonekana yana rangi tofauti kama vile nyeupe, samawati, na nyekundu. Eneo linaonekana kuwa uwanja wa magari. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu. Kuna mtu mmoja ambaye anaonekana kwa umbali akitembea. Magari yamepangwa kwa safu.

Gari lenye magurudumu matatu ya rangi nyekundu limeegeshwa kwenye nyasi likifunikwa na miti. Gari linaonekana huku na linaweza kuwa la usafirishaji. Inaashiria aina ya gari la mizigo pengine limeegeshwa msituni au katika bustani.

Gari linaonekana limesimama kwenye eneo lenye matofali. Gari lina taa za kisasa na mbele namba ya kiusajili, unaonekana kwa wazi. Nyuma ya gari hii kuna magari mengine na watu watatu wanaonekana wakitembea. Eneo linaonekana kuwa kituo cha mafuta, kwani kuna mabomba ya mafuta yanayoonekana upande wa kulia. Anga inaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Sehemu ya gari nyekundu ambayo haina milango wala sehemu ya juu. Kuna kiti chekundu na nyeusi ndani ya gari. Mtu anaonekana amesimama kando ya gari hii. Ardhi inaonekana chini ya gari yenye udongo wa hudhurungi. Inaonekana kuwa gari linafanywa ukarabati.

Inaonekana kuwa sehemu ya ndani ya gari ambayo kuna viti vya nyuma vya rangi hudhurungi. Sakafu ya gari hili limefunikwa na mikeka ya rangi ya samawati. Viti vinaonekana kuwa safi na vimehifadhiwa vizuri, gari linaonekana kuwa katika hali nzuri inatoa mtazamo mzuri wa mambo ya ndani ya gari hilo.

Magurudumu mengi meusi yamechukua sehemu kubwa ya picha yanazungukwa na yana alama za michoro. Kila moja ina muundo kibainifu. Yanaonekana kuwa mapya na tayari kutumiwa, labda yanauzwa au kuhifadhiwa.

Mwanamke ana tabasamu pana akipokea funguo za gari anaonekana mwenye furaha. Nywele zake zimesokotwa vizuri na zimefungwa. Mwanaume mwengine anaonekana amekaa kando yake ndani ya gari. Mkono wa mtu wengine unampa funguo kupitia dirisha.

Magurudumu manne ya gari yamewekwa sakafuni yakioshwa. Gurudumu moja linaoshwa kwa maji ya msukumo penye sakafu yenye mvua ya sabuni na maji. Eneo linaonekana kuwa la kuoshea magari. Magurudumu yanaonekana kuwa wachambuliwa katika sehemu ya nyuma. Sehemu ya nyuma inahusu uwazi yenye unyevunyevu.

Gari lenye rangi ya fedha imeegeshwa kwenye sehemu yenye sakafu ya vigae. Mbele ya gari kuna nambari ya usajili ambayo inaonekana kwa uwazi. Kwa mbali kuna majengo yenye taa zinazowaka inaonekana kama usiku au jioni taa zikiwaka.

Sehemu ya ndani ya gari inaonekana kuwa wazi. Viti vimefunikwa naa vitambaa vyeupe. Kuna nafasi ya kutosha kwa abiria wawili nyuma. Kiti cha mbele kinaonekana kwa mbali. Dirisha la gari linaonyesha sehemu ya nje. Inaonekana kuwa gari hili ni safi na limetunzwa mno.

Lori kubwa ya kubeba magari inaonekana sehemu ya mbele ikiwa na rangi nyekundu huku sehemu ya nyuma ina rangi ya kijivu. Imebeba magari meupe na meusi ambayo ni manne kwa jumla. Anga linaonekana wazi na kuna jua kali. Kuna watu wamesimama karibu na lori katika sehemu ya chini.

Gari ya kijivu limeegeshwa katika kituo cha mafuta gari hilo lina nambari ya usajili ya KBY tisa, nne, tisa E, na linaonekana kua katika hali nzuri. Kuna magari mengine na watu kwa mbali huku pampu za mafuta zikionekana upande wa kulia wa picha madhari zinaashiria na shuguli za kawaida kwenye kituo cha kuuza mafuta.

Gari moja jeupe dogo limefunguliwa mlango wa pembeni. Limewekwa karibu na jengo lenye taa nyingi. Nambari ya gari inaonekana kwenye bamba la nyuma. Taa za nyuma za gari zinaonekana zikiwaka. Mazingira yanaonekana kuwa ya usiku na majengo mengine yanaonekana kwa umbali.

Mwanaume na mwanamke wanaongea kwa furaha katika mazingira ya biashara pengine chumba cha maonyesho ya magari. Nyuma yao kuna magari mengine meusi ambayo yamepangwa kwa laini. Mwanamume huyo anaweza kuwa muuzaji akimuonyesha mwanamke gari. Mwanamke huyo anaweza kuwa mnunuzi ambaye amevutiwa na gari. Mazungumzo yao yanaweza kuwa kuhusu kununua gari.

Magari mawili yameegeshwa kwenye nyasi. Nyasi ni ndefu na ina rangi ya kijani. Kuna miti mirefu nyuma ya gari. Anga linaonekana kuwa safi na jua. Mbali kidogo kuna hema nyeupe. Inaweza kuwa eneo la maegesho la muda.

Lori kubwa iliyobeba magari inaonekana kuwa na rangi ya nyekundu katika sehemu ya mbele huku nyuma yake ina rangi ya kijivu. Imebeba magari matatu, mawili meupe na moja jeusi. Magurudumu mengi inaonekana imara. Kwa umbali kuna majengo na miti chini ya anga la samawati inaashiria usafirishaji wa magari.

Gari jeusi linaonekana kuwa limegeeshwa ambayo sajili inaonekana kwa wazi. Kando ya gari hii kuna gari jingine ambalo ni nyekundu. Pembeni mwa picha nanekana kuwa na matatu na maandishi katika kibango.

Gari la aina ya Mercedes inaonekana imeegeshwa kando ya barabara. Gari lina rangi nyeusi na linaonekana kuwa katika hali nzuri. Nambari ya usajili inaonekana ikisoma kama KAG 528U. Barabara inaonekana kuwa ya lami na kuna miti mirefu upande mmoja.

Gari la aina ya Toyota. Linaonekana kuwa limesimama barabarani. Gari hili lina rangi nyeusi. Nambari ya usajili yake ni KAC 111R. Gari hili linaonekana kuwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye mwanga mkali.

Soko la ndizi limejaa watu, shughuli ni nyingi. Ndizi zimetandazwa kwenye makasha ya mbao yaliyopangwa. Watu wanatembea, wengine wakichagua ndizi za kununua. Rangi ya manjano ya ndizi inang'ara kati ya umati wa watu. Wafanya biashara wakihudumia wateja wao.

Soko la ndani lililo jaa matunda na mboga. Kuna meza zilizojaa ndizi, maembe, maparachichi na matunda mengine mengi. Wafanyibiashara wamevaa mavazi ya kijani, baadhi yao wakiwa nyuma ya meza zao. Mwanga wa dari unaangaza eneo la soko, na sakafu inaonekana kuwa safi na imepangwa. Mazao haya yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakivutia wateja.

Soko lenye shughuli nyingi barabarani, watu wengi wana uza na kununua bidhaa. kuna majengo ya gorofa nyuma ya soko hii. Nyenzo za ujenzi kama vile matofali zimewekwa katikati ya barabara. Mazingira yanaonekana kuwa ya miji na yenye shughuli nyingi, inaonyesha maisha ya kila siku katika soko.

Viatu vimepangwa kwa ustadi kando ya ukuta wa rangi ya zambarau. Wateja wanapita taratibu wakichagua walichopenda. Safu zimejaa aina mbalimbali za viatu vya kisasa na vya kawaida. Mwanga wa duka huangaza bidhaa na kuwavutia wapita njia. Biashara ya mitaani inaonyesha ubunifu na juhudi za vijana.

Sehemu ya soko la wazi ambapo bidhaa mbalimbali vimepangwa kwenye vibanda vya miti na mbao, kuna vitu kama vikapu, mikoba, ndoo na vifaa vya matumizi ya nyumbani, watu wanaonekana wakitembea kwenye njia nyembemba ya soko, huku bidhaa zikiwa zimejaa pande zote, mandhari inaonyesha shughuli za kibiashara, inazofanyika katika masoko kawaida ya mitaani.

Soko lenye shughuli za uuzaji wa matunda na mboga. Wafanyabiashara wengi wametawanyika wakiuza bidhaa zao mbalimbali. Matunda kama vile maembe, ndizi na machungwa yanaonekana kwa wingi. Mchanganyiko wa rangi za matunda na mboga unaunda mandhari wa kuvutia. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya joto na jua kali.

Soko la mboga lenye watu wengi wakinunua. Kuna mboga mbalimbali ambazo zimepangwa vizuri kwenye vibanda. Watu wametawanyika wakuchagua na wakiangalia bidhaa hizi. Rangi za mboga ni angavu na zinaonekana kuwa safi mno. Mahali panaonekana kuwa na shughuli nyingi. Picha hii imechukuliwa kutoka juu.

Ukumbi mpana wenye ghorofa unaonekana ukiwa na rangi ya samawati, na manjano. Kuna viti na meza katika sehemu ya chini, ambapo watu wanaonekana wakifanya biashara ya uuzaji wa bidhaa kama vile nyanya, ndizi, vitunguu, viazi. Watu wanaonekana wakijihusisha katika shughuli za ununuaji.

Duka au kibanda cha kuuzia viatu, kinaonekana kikiwa na viatu vilivyotandikwa, vyenye rangi ya kahawia. Mtu mmoja anaonekana ndani ya kibanda hiki akishughulikia bidhaa. Kuna meza ya mbao na vitu vingine chini. Inaashiria biashara ndogo ya viatu au maduka ya mtaani.

Kibanda kidogo cha biasahra kilicho wazi .Kinaonekana kuwa na bidhaa mbalimbali kama vile mikufu mingi ya shanga yenye rangi tofauti zikiningi'nia kutoka kwenye paa. Kuna vikufu vilivyopangwa kwenye vibao viwili vilivyosimama kwenye meza ndogo. Nyuma ya bidhaa kunaonekana kuwa na vitu zingine vilivyowekwa kwenye rafu au sakafuni. Angaa juu inaonyesha sehemu ya samawati na mawingu mieupe.

Mfano halisi wa soko la wazi lenye shughuli nyingi. Bidhaa nyingi za matunda na mboga zimepangwa ardhini. Wachuuzi na wateja wanaonekana wakishughulika mno. Kuna ndizi, nyanya, parachichi na bidhaa zingine ambazo zinaonekana kwa uwazi. Ndoo ya kijani ya kibichi inaonekana katika sehemu ya mbele ya picha.

Umati mkubwa wa watu sokoni wako chini ya paa kubwa lenye nguzo. Wote wamejikusanya wakiuza na kununa bidhaa. Mazingira yanaonekana kuwa na shughuli nyingi, kama soko la jumla lenye wafanya biashara wengi.

Soko la ndani lenye bidhaa nyingi. Inaonekana kuwa na matunda na mboga ambazo zimepangwa vizuri. Watu wanaonekana wakifanya manunuzi sokoni. Kuna machungwa, viazi vitamu na nyanya. Patana inalinda wachuuzi na bidhaa zao.

Jengo la gorofa limepambwa kwa michoro ya rangi tofauti tofauti. Sehemu ya mbele ya jengo lina bango lenye maandishi, "Usafi wa mazingira ni jukumu langu." Kuna watu wachache wakitembea mbele ya jengo hili. Majengo mengine ya mji yanaonekana upande wa kushoto kwa mbali. Uchoraji wa kuta unaonyesha mandhari ya kitamaduni, mazingira na jumbe za usafi. Mbele ya jengo kuna bango ndogo lenye maelezo.

Mlima wa mboga na matunda. Nyanya nyekundu zimepangwa kwa wingi. Kuna kitunguu, pilipili na mboga nyinginezo. Kikapu cha samawati kimejaa mbaazi, rangi mbalimbali za mboga pia ziinaonekana. Ni soko la mboga safi za shambani.

Rundo kubwa la ndizi sokoni zilizo na rangi ya kijani na zingine manjano. Zimepangwa na kuwekwa pamoja kama zao la kuuzwa. Zinaonekana kuwa bado hazijaiva kikamilifu. Kunaweza kuwa ni soko au ghala la ndizi.

Mkusanyiko mkubwa wa bidhaa vya kiasili zinazouzwa sokoni. Kuna vikuku vingi vya rangi mbalimbali vikiwa vimetegenezwa kwa shanga, kamba na vifaa vingine. Pia kuna mikufu mirefu yenye imepambwa tofauti na bidhaa zimepangwa kwa wingi zikijaza nafasi yote. Sehemu ya nyuma kuna gari jeupe ambalo limeengeshwa.

Eneo la soko inaonyesha shughuli zinazoendelea sokoni. Kuna njia nyembamba katikati na upande wa kushoto na kulia unaonekana kuwa na bidhaa kama matunda na nyanya zinazouzwa katika vibanda. Watu wanaonekana wakitembea. Sehemu ya nyuma kuna ghorofa zilizo ndefu. Anga inaonekana kuwa ya samawati.

Sehemu ya ndani ya duka la kibanda linaonekana likiuza vitu kama vile mikufu ya rangi tofauti. Baadhi ya mikufu imetengenezwa kwa maganda. Kuna vitambaa vilivyotandikwa pia. Vitu hivyo vimepangwa kwenye rafu ya mbao. Inaonekana kama duka la ufundi.

Soko lenye wanawake wawili, mmoja amevaa shati ya samawati na anashughulikia matunda. Mwengine amevaa gauni ya mistari nyeupe na nyekundu. Kuna machungwa, tufaha na matikitiki maji mengi ambayo yamepangwa. Matunda yamepangwa juu ya meza na vifaa vingine.

Soko lenye shughuli nyingi za nje. Wachuuzi wengi wanaonyesha matunda na mboga mbalimbali ikiwemo mamboga maji, viazi vitamu na aina nyingine za mboga. Wateja wengi wamejaa sokoni wakinunua bidhaa hizi. Mazingira yanaonekana kuwa ya kawaida katika eneo la ununuzi, unatoka hisia ya shughuli nyingi na biashara inayofanyika.

Mama mchuuzi amekaa kando ya meza, anaonekana kudondoa mboga. Meza imejaa mboga kama pilipili hoho na vitunguu. Kuna viazi, nyanya na matunda mbalimbali katika vikapu. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio kwenye meza na kwenye visanduku. Kando kuna watu wengine katika soko hili. Mazingira ya soko yanaonekana kuwa ya shughuli nyingi.

Soko limejaa watu wengi na bidhaa mbalimbali. Kuna vibanda vingi vilivyofunika na miavuli ya rangi tofauti. Watu wengi wanaonekana wakinunua na kuuza matunda, kama vile ndizi, machungwa, mboga za majani na nafaka zilizowekwa kwenye magunia. Mwanamke mmoja amevaa hijabu ya samawati na anauza bidhaa zake. Kuna msongamano wa watu na bidhaa kila mahali.

Soko la ndani yenye vibanda vya kuuzia bidhaa tofauti. Mbele limefunikwa na magunia makubwa ya kuzuia mchanga. Kuna nambari inayoonekana kuonyesha mgawanyo wa vibanda . Soko lina mwangaza wa umeme na dari la saruji. Kuna nguzo nyekundu zinazoshikilia paa na fremu za chuma. Soko lilotulivu ,labda wakati si wa biashara.

Duka la kuuza matunda, ina meza ya kuuza ndizi, machungwa, mananasi na matunda mengineo, inaonekana kama soko la nje na matunda yameekwa vizuri ili yaweze kuuzwa. Meza ina bidhaa nyingi na ina rangi mbalimbali.

Jengo ambalo linaonekana kutoa huduma za majengo. Kuna mabango yenye maandishi tofauti yanayoashiria biashara ya vifaa na huduma za upangishaji. Pia kuna jina jingine ambalo linaweza kuwa kampuni ya mapambo ya ndani au huduma zinazohusiana na mjengo huo.

Nyumba moja ndogo ina paa la rangi ya kijivu. Ukuta wa nyuma umejengwa kwa matofali mekundu. Miti midogo iliyopunguzwa vizuri imepanda karibu na nyumba. Njia ya saruji, inaelekea kwenye mlango wa nyumba. Mazingira yana miti mingine, na anga la samawati. Jua linaangaza, na kuonyesha vivuli kidogo.

Jengo refu la ghorofa linaonekana kuwa na rangi ya kijivu na nyeupe. Anga ni ya samawati na yenye mawingu meupe. Kuna magari yaliyoegeshwa karibu na jengo hili. Hii inaweza kuwa ofisi au hoteli. Jengo linaonekana kuwa la kisasa.

Nyumba za ghorofa zinaonekana kuwa na ukuta wa mawe. Kuna matanki ya maji juu ya paa. Njia ya udongo iko mbele ya nyumba hizi. Mimea midogo inaonekana mbele ya ukuta wa ghorofa hizi. Anga ni wazi na jua linaonekana.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likiwa na uzio wa chuma. Rangi ya jengo ni nyeupe na kando yake kuna jengo lingine ambalo limechungulia ya rangi ya kijani kibichi. Anga ni ya samawati isiyo na mawingu. Hali ya anga inaonekana kuwa tulivu.

Majengo kadhaa ya ghorofa yanaonekana yakiwa na rangi tofauti kama vile manjano ,nyeupe na samawati. Majengo yamesimama juu ya msingi wa mawe na mbele ya majengo kuna eneo kubwa ya nyasi kavu. Anga ni ya samawati na kuna mawingu meupe yanayoonekana.

Majengo marefu yanaonekana. Ghorofa moja yenye rangi ya kjiani kibichi inaonekana kuwa wazi. Kunaonekana kuwa na mawingu. Kuna miti michache kando ya jengo hilo la kijani kibichi. Mwanga wa jua unaonekana kuangaza majengo haya.

Nyumba kubwa ya kifahari yenye rangi ya manjano inaonekana likiwa na paa la kipekee. Mbele ya nyuma kuna uwanja wa nyasi kubwa ya kijani kibichi iliyotunzwa vizuri. Miti mirefu na ya kijani kibichi imepangwa karibu na nyumba likiongeza uzuri wa mandhari. Kitandamlo inaonekana upande wa kushoto, ambao ni nyeusi.

Jengo refu lina angaza usiku. Inaonekana limejengwa katikati ya miti. Chini yake kuna eneo jeusi kama maji au ardhi. Anga ni giza na lina mawingu meupe hafifu. Taa za jengo zinaonekana zikiwaka sana. Inaashiria maendeleo ya miji usiku.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likiwa na rangi ya kijivu. Juu ya jengo kuna bango lenye maandishi tofauti tofauti kwa rangi kubwa nyekundu. Kuna madirisha mengi meusi kwenye jengo hili. Anga ni ya samawati na yenye mawingu machache.

Majengo marefu yamesimama imara ikiwa ya ghorofa. Anga ni ya samawati yenye mawingu meupe. Njia pana za magari zinaonekana wazi. Kumejengwa kisasa na kwa mpangilio mzuri. Sehemu ya maegesho iko wazi kabisa. Mazingira ni ya utulivu na safi.

Jengo refu linaonekana kuwa linaendelea kujengwa likichomoza angani. Mashine ndefu inaonekana ikisaidia katika ujenzi. Mawingu yanaonekana kuwa meupe na samawati ya kihali ya angani. Miti michache inaonekana chini na jengo linaonekana kuwa la kisasa.

Jengo refu linaonekana mjini, limejengwa kwa kisasa na vioo vingi. Kuna bango kubwa la matangazo mbele, likitangaza vyumba vya kulala viwili hadi vitatu. Miti michache ipo mbele ya jengo hilo . Anga ni ya samawati na hali ya hewa ni safi.

Uwanja mkubwa yenye nyasi kavu. Sehemu ya nyuma ina manyumba kadhaa zilizojengwa. Nyumba hizo zimezungukwa na ukuta au uzio. Anga lina mawingu meupe na linatoa mwanga. Inaashiria maendeleo ya makazi katika eneo hilo.

Jengo refu linaendelea kujengwa mjini, linaonekana kuwa na madaraja ya mbao ambayo yamewekwa kwa kazi ya ukarabati. Majengo ya kisasa yanaonekana pembeni mwa jengo kuu. Anga ni safi yenye mawingu mepesi ya asubuhi.

Nyumba kubwa ya kifahari yenye bwawa la kuogelelea. Nyumba inaonekana kuwa na usanifu wa kisasa. Bwawa hili lililo bluu na safi, kuna viti vya kupumzika karibu na bwawa hili. Anga ni la samawati angavu ikionyesha siku nzuri ya jua mazingira yanasisitiza utulivu na amani.

Majengo mawili ya gorofa yamezingirwa na mabati kama kuta, jengo la mbele zina kuta za rangi na udongo na samawati. Nyumba hio inaonekana kua na paa la bati na rangi ya samawati pia, nyuma yake kuna jengo refu jingine la gorofa kuna mabati ya rangi tofauti anga lina mawingu meupe

Jengo la ghorofa lina rangi ya kijani kibichi na michoro ya manjano. Lina madirisha mengi yenye nondo za chuma Kwa usalama. Sehemu ya juu ya jengo ina paa la kipekee. Kuna maandishi yanayoonyesha jina la jengo hili. Limesimama chini ya anga safi lenye rangi ya samawati.

Majengo mawili ya ghorofa yanaonekana karibu na picha. Jengo moja lina rangi ya kijivu na linaonekana kuwa na ghorofa nyingi, jengo lingine lina rangi ya nyeupe na linaonekana kuwa refu zaidi. Majengo mengine yanaonekana kwa umbali katika sehemu ya nyuma. Anga ni ya samawati na kuna miti michache karibu na majengo.

Jengo la ghorofa linaonekana kwa mbali, limesimama nyuma ya ukuta mrefu, anga ni ya samawati limeenea juu yake, paa za nyumba nyingine zinaonekana chini. Ukuta umejengwa kama tofali na mazingira yanaonekana kuwa tulivu na wazi.

Kasha la kuonyesha bidhaa za mkate. Ndani yake kuna keki, mikate midogo na keki za vikombe. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu tofauti zenye rangi mbalimbali na zimepangwa vizuri. Inaashiria duka la mikate. Bidhaa hizo zinaonekana kuwa tamu na kuvutia.

Duka kubwa lenye mpangilio mzuri na wa kisasa. Kuna rafu nyingi zilizojaa mikate mbalimbali zikionyesha utajiri wa bidhaa za kuoka. Sakafu ina muundo wa kijiometri unaovutia ulio na rangi za joto. Kuna kaunta ya kuonyesha mikate iliyohifadhwa vizuri, ikionyesha ubora wa bidhaa. Muundo wa dari unavutia ukiwa na miundo ya mbao iliyounganishwa kwa ustadi.

Sehemu ya ndani ya jengo la kisasa la biashara. Kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama viatu. Wateja wanaonekana wakichagua bidhaa au wakiwa katika foleni. Sakafu ni safi na imepangiliwa vizuri kwa kuwarahisishia wateja kutembea. Taa za dari ni nyingi zikiangaa vizuri sehemu yote ya ndani.

Sehemu ya ndani ya duka. Inaonekana kuwa na mirija yenye karanga tofauti tofauti. Karanga hizi ni za rangi ya kahawia na zingine manjano. Rafu ni nyeusi na mkono wa mtu unaonekana ukichukua karanga kutoka mrija mmoja.

Duka kuu la Carrefour inaonekana kuwakaribisha wateja wao katika shughuli za ununuzi. Wateja wanaonekana wakitembea kwenye njia wakifanya ununuzi wao. Kuna matangazo ya bei na offer mbali mbali. Rafu zimejaa bidhaa za kila aina kwa ajili ya wateja. Mazingira yanaonyesha shughuli za kawaida za ununuzi.

Duka kuu wauzaji wa bidhaa wanaonekana likiwemo taa nyingi juu zinazoangaza maeneo yote. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali wa mpangilio mzuri. Kuna miti ya plastiki ya mapambo huenda ni msimu wa Sikukuu. Paa ni refu na limejengwa kwa vyuma vyenye nafasi wazi. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi za ununuzi katika duka kubwa.

Sehemu ya ndani ya duka kuu rafu nyingi zimejaa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani inaonekana kuna sehemu ya bidhaa za dawa au kemikali iliyoandikwa Sprays . Mtu mmoja anaonekana akiskuma gari la ununuzi kwenye njia, taa zinaangaza vizuri ndani ya duka ikionyesha mazingira ya biashara pangilio wa bidhaa kwenye rafu unaonekana kuwa wa kimfumo kwa ajili ya wateja.

Rafu za duka zimejaa chupa za vinywaji baridi na vya aina mbalimbali. Kuna chupa za rangi tofauti ka vile nyekundu , machungwa , kijani na nyeusi ambazo zimepangwa kwa safu kuu taratibu. Juu ya rafu kuna bidhaa zingine ambazo hazionekani vizuri. Sakafu ya duka ina vigae vya rangi ya nyeupe , taa zinatoa mwanga mkali kwenye bidhaa hizi.

Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali kwenye duka kubwa. Bidhaa zimepangwa kwa safu nyingi na zina rangi tofauti na viunganishio vinavyovutia. Bidhaa hizo zinaonekana kuwa dawa ya kupiga mswaki. Kuna bango kubwa lenye rangi ya kijani kibichi inaonekana kwa wazi. Sakafu ya duka ina vigae vya rangi ya kijivu.

Sehemu ya ndani ya dukakuu yenye uuzaji wa bidhaa, ambapo bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu. Wateja wanaonekana wakitembea ndani ya duka hili. Bidhaa za ununuzi zimepangwa upande mmoja na pia kuna alama ya kuonyesha aina ya bidhaa zinazouzwa. Taa zinatoa mwanga mkali na sakafu inaonekana kuwa Safi mno.

Sehemu ya ndani ya duka kuu inaonekana kuwa na watu waliopiga foleni wakienda kulipia bidhaa walizozinunua. Kuna rafu zilizojaa bidhaa na zimepangwa kwa unadhifu. Kuna baiskeli ndogo za watoto na vifaa vingine vya kuchezea. Taa nyingi zinaonekana zikitoa mwanga mkali kwenye duka. Sakafu nayo inaonekana kuwa nyeupe na safi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa, kuna meza ya mviringo iliyojaa bidhaa mbalimbali, watu wamesimama, kando ya bidhaa hizi zilizopangwa, wakizichunga, rafu zimepangwa kwa mistari zikiwa na vyakula na bidhaa zingine, taa nyingi limengaa kwenye dari la muundo wa kisasa.

Sehemu ya ndani ya duka kuu. Ina bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu. Watu wachache wanaonekana wakitembea na mikokoteni iliyojaa bidhaa. Bei za bidhaa zinaonyeshwa kwenye mabango. Jengo hili lina taa nyingi. Juu yake sakafu ni ya saruji.

Sehemu ya ndani ya duka la uuzaji wa bidhaa inaonekana, ikiwa na rafu nyingi ambazo zimejaa bidhaa mbalimbali. Kunaonekana vinywaji ambazo zimewekwa katika pakiti za rangi tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu, duka inaonekana kuwa safi na nadhifu na mwanga unaonekana kwa uwazi.

Sehemu ya ndani ya duka kuu la uuzaji wa bidhaa. Mihimili mirefu ya chuma inaonekana juu. Rafu inaonekana kuwa imejaa bidhaa nyingi mbalimbali. Mtu mmoja anaonekana akitembea katikati. Nuru inatoka juu kutoka taa ndefu.

Rafu inaonekana kuwa imejaa bidhaa mbalimbali. Maandishi yenye rangi nyeupe yanaonekana ukutani kwa wazi. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu na taa zikiangaza eneo la duka hili. Kokoteni ununuzi unaonekana na duka linaonekana kuwa ni la sasa.

Ndani ya duka kuu kuna rafu nyingi zilizojaa bidhaa, vyakula na vifaa vingine vimepangwa kwa utaratibu, taa zinang'aa vizuri, zikiangazia njia za kupita, watu wachache wanaonekana wakitembea na kununua, matangazo yenye bei yanaonekana yakining'inia juu, sakafu ya duka ina vigae vyeupe na mistari ya kijivu.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa labda eneo la vyakula vitamu. Kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile peremende na vyakula vingine vitamu vilivyopangwa kwa kuvutia. Mabango yameninginia juu yakionyesha aina za bidhaa zinazo uzwa. Kuna kaunta ndefu yenye bidhaa zilizowekwa kwenye vyombo vya vioo. Kuna watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia.